Duka zuri la vinywaji linalofahamika kama baa, lenye mkusanyiko wa vijana tofauti tofauti wasiopungua idadi ya vijana kumi, ambao wanafurahia vinywaji hivyo.

Chombo cha usafiri wa barabarani kinachofahamika kama gari chenye steringi, siti ya dereva na televisheni ambayo hutumika kwa burudani kwa dereva lakini pia watu anao wapakia.

Jengo lililofunguliwa mlango na kufuli kuachwa nje ya mlango huu, ambapo ndani ya jengo hilo kuna vifaa vya kielektroniki kama spika, redio na friji.

Kijana mwenye tisheti nyekundu, suruali ya bluu, viatu vyeusi na kofia nyeusi, aliyesimama pembeni ya "ATM" ya maziwa inayofahamika kama "TASSMATT".

Mashine ya "ATM" ya kuzalishia maziwa ya ng'ombe ambapo pembezoni pake kuna pikipiki yenye rangi nyekundu na na friji hilo likiwa na rangi ya bluu, nyeupe, kijani na picha ya ng'ombe.

Kijana mwenye urefu kiasi mwenye umri usiopungua miaka ishirini aliyesimama nje ya "ATM" inayofahamika kama "Rabai", ambapo maziwa hayo huzalishwa kwa ng'ombe ambayo husaidia kuimarisha miili yetu.

Friji ni moja ya kifaa cha umeme ambacho husaidia sana katika utunzaji wa maziwa ambayo mara nyingi hayawezi kukaa kwa muda mrefu, kama vile: maziwa mtindi, maziwa freshi; ambayo yanatokana na ng'ombe.

Duka lenye jengo iliopakwa rangi nyeupe ikiwemo na mteja anayenunua bidhaa za maziwa zinazozalishwa na mnyama afugwaye nyumbani aitwaye ng'ombe.

Duka lenye bidhaa za maziwa zinalozalishwa na ng'ombe, ambazo hutuzwa kwenye friji, ambapo husaidia kutunza ubaridi mzuri na pia husaidia kufurahisha mteja pale anapokunywa maziwa hayo.

Eneo la nje kabisa lenye uzalishaji wa masofa mbalimbali ambayo hutumika kwa matumizi ya nyumbani, ofisini hata makazini; ambapo watu huketi na kujisikia vizuri endapo wanataka kupumzika au kufanya kazi binafsi.

Ubunifu wa fanicha za mbao kama vile makochi ambayo husaidia kukidhi mahitaji ya kiofisi na majumbani ambayo, husaidia watu kiketi na kufanya mazungumzo ya nyumbani au ofisini.

Hoteli nzuri yenye mandhari inayopendeza sana, yenye viti vya damu ya mzee na rangi ya maziwa, iliyopo na watu wenye rika tofautitofauti, wakiwemo watu wazima na watoto wadogo wawili.

Kijana mwenye suti nyeusi na shati jeupe akielezea biashara ya mali zisizohamishika, akiwa ndani ya jengo jeupe na madirisha meusi pamoja na ardhi nzuri yenye rutuba nje yenye ukijani unaovutia.